Aliyekuwa rais wa nne wa Kenya, Uhuru Mwigai Kenyatta anamsalimia mwanamume mwingine ambaye amevaa suti. Wawili hawa wamezingirwa na watu waliovaa nguo rasmi. Wengi wao ni wanaume isipokuwa mwanamke mmoja anayeangalia nyuma. Nyuma ya rais kuna askari wa kumlinda ambaye amevalia manguo rasmi.

Pasipoti mbili za rangi ya buluu tofauti zimewekwa kwenye meza nyeupe. Mchongo wa pundamilia uko kando yazo. Mkebe uliorembeshwa na shanga za kimaasai za rangi ya bendera za Kenya imewekwa kalamu ndani yake.

Umati wa watu wa jinsia tofauti uko kwa uwanja wa michezo wamevaa jezi za rangi tofauti kama vile nyekundu, nyeupe na kijani, neno Kenya na bendera ya Kenya zinaonekana kwenye baadhi ya shati.

Umati wa watu uko kwenye uwanja wa michezo. Wengi wanaonekana kuwa ni wanaume. Wengine wameketi chini kwenye viti vya watazamaji huku wengine wakitembea kwenye ngazi na wengine wakitembea uwanjani.

Mwanasiasa mmoja maarufu nchini Kenya, ajulikanaye kama Raila Odinga, anaweka vidole vyake kwenye kifaa cha dijitali cha kuchukua alama za vidole. Kwenye meza hiyo, kuna tarakilishi na kamera ya picha. Mfanyakazi mmoja wa kike, ameketi na mwanamume mmoja amesimama kando ya Raila.

Watu wengi wameketi kwenye viti vya kusubiri mhudumiwa kwenye ofisi zilizo andikwa Immigration wengine wamesimama kwenye counter tayari wanahudumiwa ofisi hizi zimepakwa rangi ya blue , nyeupe na dhahabu.

Wafanyikazi pamoja na raia wamo ndani ya ofizi zilizoandikwa Huduma Kenya . Mfanyikazi mmoja ameketi kwenye dawati yake huku akiwa na kompyuta yake. Wafanyikazi wengine pamoja na raia wako upande mwingine wa dawatti hilo . Wote wamevalia nguo rasmi za kazi . Raia wameketi kwenye viti vya kusubiri kuhudumiwa.

Umati wa watu uko kwenye kiwanja cha michezo, wengi wao ni wanaume. Wengi wameketi huku wachache wamesimama. Wengi wao wamevalia nguo za rangi nyekundu. Hakuna aliyevalia nguo rasmi za kazi mbali wote wamevaa nguo za kawaida.

Umati wa watu unaonekana kusherehekea, kwa kuinua mikono juu, na kushangilia, baadhi yao, wanaonekana kuinua bendera ndogo, za Kenya, juu, wanaonekana kuwa wametoka kwenye jamii tofauti, kwani kuna watu weusi, na wazungu.

Kwenye ofisi zilizoandikwa Huduma Kenya, watu wawili wameketi kwenye viti vya kusubiri kuhudumiwa. Watu wengine watano, wote wako mbele ya wafanyikazi, wanahudumiwa tayari. Wafanyikazi wameketi kwenye upande mwingine wa dawati zao. Mbele ya wafanyikazi wote, kuna tarakilishi.

Umati wa watu unaandamana kwa pamoja. Wengi wao wamevaa nguo za rangi ya kijani. Wengine wamebeba vuvuzela na mmoja wao amebeba ngoma ambayo anaipiga kwa kutumia kijiti.

Wafanyakazi wako katika ofisi iliyoandikwa huduma Kenya. Mmoja wao amekaa katika dawati iliyoandikwa information desk . Wamevaa nguo rasmi za kazi izipokuwa mwanamume mmoja aliyevaa suti. Wote wanaonekana kutazama upande mmoja.

Mfanyikazi mmoja aliyevalia nguo rasmi za kazi amekaa mbele ya dawati lililoandikwa Information Desk, anatazama kwenye tarakilishi. Mwanamume mmoja aliyevalia kofia nyekundu na barakoa anamzungumzia mfanyikazi huyu.

Pipa la manguo limewekwa sakafuni karibu na mlango. Mlango ni wa rangi ya blue na ukuta wa nyumba ni ya rangi ya pink , pipa lenyewe ni la rangi ya cream

Wafanyikazi wanaofanya kazi kwenye ofisi iliyoandikwa huduma Kenya, wako kwenye upande mmoja wa meza. Wawili wameketi na wawili wamesimama. Wote wamevalia nguo rasmi za kazi. Kwenye upande mwingine wa meza, kuna ofisa wa polisi, na mama mwingine aliyeketi chini.

Umati wa watu umekaa ndani ya jumba. Wamevaa sare za rangi nyeusi huku wengine wakiwa na skafu za rangi nyekundu. Wawili wanawatazama wengine huku mmoja wa hawa akiwa ameketi na mwengine amesimama.

Umati wa watu, waliobeba vibango vilivyoandikwa PNU, kazi iendelee, unaotembea kwa pamoja. Mvulana aliye mbele, wamefurahia sana na anainua mikono yake kwa kushangilia.

Wavulana wa jinsia ya kiume wako kiwanjani wamevaa jezi nyekundu zilizo andikwa KDF wanafanya mazoezi ya kuinua mguu wao wa kulia nyuma yao kuna neti ya kufunga mbao.

Mfanyikazi wa kiume ameketi ndani ya hema na mbele yake kuna meza ambayo imewekelewa tarakilishi pamoja na makaratasi mengine. Umati wa watu umepanga foleni mbele ya meza yake. Kwa umbali, umati mwingine umepanga laini nyingine.